Sumu mbalimbali zinazotumika kuuwa wadudu kwenye mimea kama vile wanaotoboa nyanya, mboga za majani, matango zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti dukani kwa ajili ya wateja wanaokuja kuzinunua na kwenda kuzitumia na baadae kupata mavuno ya kutosha.

Duka linalouza bidhaa za kilimo na ufugaji, limesafishwa na kupangiliwa vizuri, huku wahudumu wakiendelea kuwapatia semina, wale wote wanaokuja kununua.

Madini maalumu kwa ajili ya kuku wanaofugwa, yanauzwa kwenye duka la pembejeo la kilimo na madawa ya ufugaji, ili kuwasaidia kukua vizuri na kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Dawa inayotumika kwa ajili ya kuwasadia wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile ng'ombe, kuondoka wadudu kwenye ngozi ambao ni kupe, inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo pamoja na bidhaa za ufugaji.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki chenye dawa inayowasaidia wafugaji kuwatibu wanyama wao wa nyumbani, kama vile; mbwa na paka, na kuondoa minyoo mbalimbali inayowafanya kudhoofika na kutokuwa na afya nzuri.

Duka linalojishughulisha na pembejeo mbalimbali za kilimo kama vilembolea, zikiendelea kupimwa ili kujulikana uzito wake, kabla ya kwenda kuwauzia wakulima.

Wanaume wenye nguvu na wakomavu wakiwa wanabeba mifuko mikubwa iliyojaa mbolea, kutoka kwenye gari na kuingiza kwenye duka la pembejeo za kilimo, ili iwe rahisi kwa wakulima kuja kununua.

Madini maalum kwa ajili ya wanyama wanaofungwa nyumbani kama vile Mbuzi na Kondoo yanayowasaidia kupata afya bora na nzuri zaidi na kuhakikisha wanazaliana kwa wingi, yanauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo.

Mbolea inayotumiwa na wakulima ili kustawisha mazao yao ya biashara, na hatimaye kuvuna kwa wingi, inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, ikiwa na uzito wa kilo hamsini.

Dawa za mifugo zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio vya chupa vilivyotengenezwa kwa plastiki. Huku maandishi yaliyo juu yake yakielezea namna bora yakutumia, pamoja na siku ambayo inaisha matumizi yake.

Mbolea inayotumiwa na wakulima, hasa kustawisha mazao, inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, ikiwa kwenye vifungashio vyenye ukubwa tofauti, kuanzia kilogramu kumi, kilo ishirini na tano pamoja na kilo hamsini.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo na za wafugaji, ili kuwasaidia wale wote wanaozihitaji wasiendelee kufunga safari ndefu ya siku nzima na kwenda kuzifuata mjini.

Kifungashio cha plastiki, ambapo ndani ipo dawa inayotumika kwajili ya mifugo aina ya kuku kuwasaidia kukua kwa haraka ili hatimaye wafikie ukubwa unaohitajika sokoni.

Kifungashio kilichotengezwa kwa plastiki, chenye maandishi yanayoonyesha ndani vipo virutubisho kwa ajili ya wafugaji wa kuku, bata au njiwa, kuwasaidia hasa wale wa kisasa kukua na kupata muonekano mzuri na uzito unaotakiwa sokoni.

Muuzaji wa mbolea ndani ya duka la pembejeo za kilimo akiwa amechuchumaa huku amevalia vazi linalomtofautisha na watu wengine, ili wateja wanapofika wasiweze kuchanganya na kwenda moja kwa moja kwake na kupata huduma.

Mwanaume anayefanya kilimo cha biashara, yupo shambani kwake alipopanda papai, zimekua, na kustawi na kuzaa kwa wingi kutokana na aina ya mbolea aliyoweka, ambayo amenunua kwenye duka la pembejeo za kilimo.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji ambavyo hupelekwa na kuingizwa kiwandani kuchakatwa, na baadae kusindikwa zikapatikana bidhaa mbalimbali, kama vile viungo vya chakula.

Mwanaume mkulima wa mazao ya biashara, sasa yupo kwenye mavuno ya matikiti maji, akifurahia baaada ya kupata mazao mengi yaliyotokana na mbolea ya kutosha na umwagiliaji wa kisasa.

Mwanamke mkulima amesimama kando ya mahindi yake amabyo ameyavuna na sasa anaendelea kuyaanika, yakauke vizuri ili apeleke kiwandani na hatimaye upatikane unga kwa ajili ya ugali.

Moja ya zao la biashara aina ya mahindi mabichi, ambalo wajasiriamali wadogowadogo hutumia ili kujipatia kipato, kwa kuyachoma na kuyauza hasa kando ya barabara, zinazoelekea mijini na maeneo tofautitofauti.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, ambavyo wajasiriamali wadogo wadogo wa chakula aina ya chipsi huvitumia sana miataani. Vinavunwa iili kupakiwa kwenye magunia, kushonwa na baadaye kuingizwa sokoni.

Mkulima ambaye ana shamba aliloligeuza kuwa bustani ya nyumbani, amepanda mimea mingi tofautitofauti ambayo kikawaida baadhi hutumika kama mazao ya biashara, huku nyingine kama mboga za majani zikiwa zimekomaa tayari kwa kuliwa.

Wanawake wawili wakulima wa zao la biashara aina ya maembe, yakiwa tayari yamekomaa kuweza kuuziwa wajasiriamali hasa wadogowadogo, wanaoyatumia kusaga juisi na kuuza mtaani.

Wanaume wawili mmoja ameshikilia panga na mwingine kisu kirefu, baada ya shughuli ya siku nzima ya kukata moja ya zao la biashara aina ya ndizi, huku wakiendelea kusubiria gari la kuja kubeba na kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Mwanamke anayelima kilimo cha biashara aina ya pasheni, ambazo kikawaida zinatumiwa hasa na wajasiriamali wadogowadogo, wanaosaga juisi na kuziuza mitaani.

Wakulima wamejaa ndani ya shamba walilolima moja ya zao la biashara aina ya viazi mviringo, ambavyo wameving'oa na kuvipanga sehemu moja ili mteja anayekuja kuvinunua rejareja aweze kufika kupimiwa na hatimaye kuendelea na biashara.

Ndani ya shamba ambalo hutumika kwa ajili ya kulima mazao ya biashara. Wakati wanaume wamesimama na kupiga stori mbalimbali, wanawake watatu wameinama wakiendelea na uvunaji wa viazi ambavyo hasa huuzwa kwa wajasiriamali wadogowadogo, wale wanaopika chakula aina ya chipsi mitaani.

Mwanaume anayefanya shughuli zake za kilimo pembezoni mwa mji. Wakati huu amepanda zao la biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa vimestawi vizuri anasubiria viweze kukomaa na kuvuna kupeleka sokoni.

Mfanyabiashara mkubwa wa zao la biashara aina ya kahawa, amewaajiri wananchi tofautitofauti ili waendelee kuzichambua na kupata zilizo bora aweze kuzipeleka kiwandani.

Mkulima amepanda mimea tofautitofauti pamoja na mboga za majani kwenye bustani yake ya nyumbani, ambayo hutumia kuwauzia watu wanaomzunguka pindi ambapo zitakuwa zimekomaa.

Zao la biashara aina ya parachichi, zikiwa zinaendelea kuchumwa na kujazwa kwenye matenga ili kusafirishwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa ili baadae zipatikane bidhaa tofautitofauti, kama vile; mafuta ya nywele na ya mwilini.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vimepatikana vichache shambani kutokana na upungufu wa mvua, huku wakulima wakiwa hawajafurahia mavuno yao.

Wakulima wanaume kwa wanawake wakifanya kazi kwa kujituma shambani, wakati wakiendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi vya mviringo na baadae kuviandaa kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya karoti ambazo hususani hutumika kwa ajili ya kupikia mboga ya mchuzi uliochanganywa na nyanya, vitunguu maji, samaki au nyama pamoja na viungo vingine kuifanya chakula kiwe kizuri, kitamu na kinachovutia.

Wanawake wawili wakulima wamevaa mavazi ya kuwakinga na baridi kali, huku wakiendelea kuchuma baadhi ya matunda ya kahawa yaliyoiva kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani, hasa chai ya asubuhi.

Zao la biashara aina ya papai zimepandwa nyingi shambani zikiwa zinakaribia kukomaa na kuiva, ambazo mbegu zake mara nyingi hutumika kutengenezea dawa ya kiasili ambayo hutibu magonjwa ya vidonda vya tumbo.

Mwanamke mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa akiwa amezichuma chache na kuziweka kwenye chombo, ambazo anakwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji ili apate bidhaa atakayoitumia kwa ajili yake na familia.

Wakulima wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa ili mteja, anayekuja kununulia shambani ya kuteseko tayari kuzipakia na kuanza safari yake.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi, amejawa furaha tele msimu huu wa mavuno yakiwa bado mabichi, ili kupeleka sokoni na kuwauzia wateja wale wanaokwenda kuchoma kando ya barabara.

Mkulima anaejishughulisha na bustani za nyumbani kwake, amepanda moja ya zao la biashara aina ya nyanya na sasa amezipalilia vizur zikiendelea kustawi na hatimae apate ambazo atazitumia yeye na familia.

Wakulima wanawake wa vijijini, wachapakazi wamejaa shambani huku wengine wamefungia watoto mgongoni wakiendelea kuvuna viazi mviringo, na baadae kuvipeleka sokoni na kupata faida wanayo hitarajia.

Kando ya barabara ya vumbi zimelimwa nyanya nyingi ambazo sasa zinavunwa, kwa ajili ya wateja wanaonunua jumla ambao wamefika shambani kuzichukua na kuanza safari ya kuelekea mjini kwa ajili ya kuziuza hasa viwandani.

Mfanyabiashara kutoka mjini, amefika shambani na sasa anashirikiana na wakulima, ili kuyajaza mahindi mabichi kwenye mifuko, na baadae kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa shambani, zikiwa katika hatua yake ya kuchanua maua ili baadae kutoa matunda yaweze kukomaa, kuiva na kuingizwa sokoni.

Zao la biashara aina ya nanasi, ambalo sasa zimeingizwa kiwandani, kuweza kuchakatwa na kusindikwa ili baadae ipatikane juisi nzuri yenye ubora unaotakiwa, hasa kwenye masoko ya kimataifa.

Shamba kubwa linalolimwa mazao mbalimbali ya biashara. Sasa zimepandwa nyanya, zikiwa kwenye hatua ya kati, kabla ya kuchanua maua na baadaye kutoa matunda.

Wanawake wapambanaji wakulima baada ya kuvuna moja ya zao la biashara aina ya karanga, sasa wameketi kwenye ardhi wakiendelea kuzipepeta na kuondoa makapi yote.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wakiwa wameketi chini kwenye ardhi huku wanaendelea kuzichambua ambazo wamezichuma tayari, ili kuzipata zile zilizo bora kwa ajili ya kupeleka kiwandani.

Baada ya matumizi ya mbolea na umwagiliaji wa kisasa, Mkulima amevuna mazao mengi ya kutosha ya moja ya zao la biashara aina ya nyanya, na sasa anasafirisha kuelekea kiwandani ili ziweze kuchakatwa na kupatikana bidhaa mbali mbali.

Mwanaume mkulima aliyelima moja ya zao la biashara aina ya mahindi, akiyachunguza ili aone kama yamekomaa aweze kuyavuna yakiwa mabichi, na kwenda kuwauzia wajasiriamali wadogowadogo hasa wale wanayoyachoma kando ya barabara.

Zao la biashara aina ya kahawa, tayari zimeiva na mwanaume mkulima akichuma baadhi, ili kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji na hatimaye apate atakazotumia kwa familia yake.

Zao la biashara aina ya mapapai yakiwa ni mbegu fupi yamepandwa shambani, huku mkulima akiyatazama ili kugundua kama yameshambuliwa na wadudu, ili aweze kupiga dawa ya kuwaangamiza.

Mwanaume mkulima akiwa ametoka kununua miche ya migomba, kwa wale wanaosia vitalu tofautitofauti. Amechimba shimo na tayari kuupanda, kumwagilia, kuweka mbolea ili baadaye aweze kupata ndizi kubwa na ya kisasa.

Baada ya msimu mrefu wa kusia mbegu kupanda miche, kuweka mbolea, kumwagilia, kupalilia sasa umewadia wakati wa mavuno ambapo wakulima wanaendelea kuyakusanya na kuweka kwenye mifuko ili baadaye kupeleka sokoni na kupata faida wanayoitarajia.

Mkulima akiwa amevuna ndizi nyingi na zenye uzito mkubwa wa kumshinda kubeba kutokana na udongo wenye rutuba nzuri, mvua nyingi zilizonyesha mfululizo wakati ambao ndo zilikiwa zimechanua maua.

Mwanaume mzee ambae ni mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa, akizichuma zile ambazo zimeanza kuiva ili kwenda kuzichakata na kutumia kwa ajili yake na familia.

Mwanaume mkulima wa zao la nyanya ambazo amezipanda kwenye bustani yake ndogo ya nyumbani, zikiendelea kukomaa na baadaye kuzivuna, ili ziweza kumfaidisha yeye pamoja na majirani zake.

Wakulima wakiendelea kufanya kazi kwa bidii na kujituma ili kuhakikisha zao la biashara aina ya viazi vitamu ambavyo wamevuna toka shambani wanaviweka kwenye maboksi ili mnunuzi anayekuja kununulia shambani akute vipo tayari.

Mkulima ambaye anafanya biashara za kupanda vitalu tofautitofauti, kusia mbegu na baadaye kukuza miche yake. Akiendelea kumwagilia maji na kuweka mbolea ili hatimaye zifike wakati ambao zipo tayari kwa wakulima kuja kununua.

Wakulima waliolima zao la biashara aina ya mihogo, wamevuna kwa wingi toka shambani na kuipakia kwenye mfuko. Wakisubiri kushona na kuipeleka sokoni kuwauzia wateja, hasa wale warejereja wanaokwenda kuichemsha na kuuza mitaani.

Wakulima waliopanda viazi mviringo na kupata mazao yaliyo kidogo, kutokana na umwagiliaji usiotumia mfumo wa kisasa na udongo ambao hauna rutuba ya kutosha.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya kabichi, tayari amezivuna akisubiria gari ili aanze safari ya kuwatembezea wafanyabiashara wadogowadogo, hasa wale wanaopika chakula cha chipsi wanazitumia kama kachumbari.

Mkulima akiwa kwenye shamba lake alilopanda nyanya ambazo hazijazaa kwa wingi, kutokana na kutokutumia mbolea ya kutosha na umwagiliaji usio wa kisasa

Mwanaume mkulima anayefanya kilimo cha biashara amepanda mboga nyingi za majani aina ya figiri akiendelea kuzipalilia, kumwagilia na kuweka mbolea ili hatimaye aweze kuvuna mavuno mengi na kuyapeleka sokoni kuwauzia wale wa rejareja na jumla.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo ikiwa tayari shambani , imeingizwa kwenye ardhi ili kuchimba na kutengeneza tuta kwaajili ya kuweka mbegu na Baadae mkulima kupata miche.

Mboga za majani aina ya chainizi, ambazo wataalamu wa afya wanashauri zisikosekane angalau kwenye kila mlo mmoja wa siku, zimelimwa kwenye shamba ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa ukulima usiotumia udongo na sasa zikikaribia kukomaa.

Baada ya msimu wa mvua zilizonyesha mfululizo kupita shamba limejaa majani mengi na sasa moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo tayari kuendelea kukata na baadaye kulimwa ili wakulima wapate fursa ya kutia mbegu na baadaye kupata miche iliyo bora zaidi

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ambayo hupalilia kwa kutoa majani yote yaliyoota katikati ya matuta ili mimea isizingirwe na kushindwa kuzaa kwa wingi.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwenye mashine ya kisasa inayofanya kilimo kisichokuwa na udongo. Na tayari zipo kwenye hatua za kuelekea kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuziwa wateja wa rejareja, hasa wale wanaokwenda kuzitembeza mitaani.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ikiwa katikati ya matuta ya mboga za majani kuendelea kukata nyasi ili zisisonge na badae kuchanua kwa wingi.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ikiwa shambani kusawazisha kitalu ambacho kimetegenezwa tayari, ili mkulima aweze kusia mbegu na baadaye kuipata miche iliyobora na katika kiwango kinachotakiwa.

Mashine maalumu inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo. Mimea mbalimbali imepandwa ndani yake, ikiwa ni pamoja na mboga za majani miche ya miti ambayo inasubiriwa iweze kukua kiasi cha kupelekwa kwenye mashamba makubwa.

Baada ya msimu wa mavuno kupita na kunyesha mvua nyingi za mfululizo, shamba limeota majani mengi na sasa moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo inapita na kuyakata ili kuwaandalia wakulima.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa. Mimea mbalimbali imepandwa ndani yake, ikiwa ni pamoja na maua tofautitofauti na mboga za majani; imestawi vizuri na sasa zipo tayari kuweza kuvunwa kwa matumizi ya familia.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa inayoitwa trekta, ikiendelea na shughuli ya kulima shamba na badaye kusawazisha, ili kumpatia fursa mkulima kuendelea na shughuli za kusia mbegu.

Baada ya mashine aina ya trekta kulima, sasa imekuja nyingine kusawazisha na kuweka udongo sawa ili mkulima aweze kusia kitalu na baadaye kupata miche iliyo bora kabisa.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zimepandwa mboga za majani ndani yake aina ya chainizi. Zimestawi vizuri zikikaribia kukomaa, kuvunwa, na kupelekwa kiwandani.

Nafaka kwa ajili ya chakula zimepangwa ili kuuzwa, ikiwa ni pamoja na mahindi ya ugali na yale ya lishe, yanayotumika hasa kuchanganya na vitu vingine na kusaga uji kwa ajili ya watoto.

Mto mdogo umepita katikati ya msitu uliojaa majani mengi yanayotambaa, maua ya kondeni pamoja na miti michache ambayo haijarefuka sana. Vyote vina kijani kibichi kufanya mandhari ivutie zaidi.

Mkulima mwenye bustani yake nyumbani, amepanda mimea tofautitofauti, kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia udongo, zikiwemo mboga za majani ambazo zinakaribia kukomaa ili aweze kuzichuma na kuzitumia kwenye familia yake.

Mboga za majani aina ya chinese, ambazo wataalamu wa afya hushauri zitumike mara kwa mara kupata virutubisho vya kutosha vinavyosaidia kujikinga magonjwa tofauti tofauti, zimepandwa kwenye mashine ambazo hutumia maji pekee yake bila udongo.

Ndani ya chumba zimewekwa mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ambacho kinachotumika maji peke yake. Na tayari kuna mimea imepandwa ikiwa ni pamoja na mboga za majani, zimestawi vizuri kuelekea wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Mwanaume mkulima aliyepanda mboga zake kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, tayari ameshazichuma mara kadhaa huku anaendelea kuzimwagilia ili zistawi na kuzaa zaidi.

Mboga za majani zenye utajiri mkubwa wa virutubisho mbalimbali, zimelimwa kwa mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, na tayari zipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, baadaye kustawi na kukua ili ziweze kuchumwa kwa matumizi ya familia.

Mboga za majani zilizopandwa kwa kutumia kilimo kinachotumia maji peke yake, zimemea vizuri na kustawi zikielekea wakati wa kukomaa na kuvunwa, ili zitumike kwa wingi kwenye familia mbalimbali kupata virutubisho vya kutosha vinavyohitajika mwilini.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, zipo hatua zake za kati zikielekea kukomaa na baadaye kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mkulima anaefanya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, amepanda mimea tofautitofauti ikiwa ni pamoja na mboga za majani. Ambazo madaktari wana shauri ziweze kutumika kila wakati katika mlo wa mchana na jioni angalau.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani, kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake, zikiwa zimestawi kwa wingi, zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, zipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa zikiendelea kukua na kustawi vizuri ili hatimae ziweze kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Moja ya chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa na kustawi vizuri na sasa zinakaribia kukomaa, kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mboga za majani aina ya chainizi pamoja na figiri, zimepandwa kwa kutumia mashine za kisasa zinazotumia maji peke yake, zikielekea wakati wa kukomaa na kuvunwa kwa matumizi ya nyumbani.

Kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, tayari mboga za majani zimepandwa aina ya spinachi ,zikiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kukomaa na kwenda kuuziwa wanunuzi tofautitofauti; hasa wa kwenye migahawa na hotelini.

Mboga za majani aina ya chainizi, ambazo washauri wa afya husema zitumike kwa kuliwa mara kwa mara; zimepandwa kwenye mashine ya kisasa isiyotumia udongo, zikiendelea kumea na kustawi vizuri.

Mkulima amefanya kilimo kwa ajili ya chakula cha nyumbani kwake, amepanda mimea tofautitofauti kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, na tayari bustani yake inaendelea vizuri kustawi.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zimemea na kustawi kwa wingi kuhakikisha walaji wanakula kwa wingi na kupata virutubishoa vinavotakiwa mwilini.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa kutumia vifaa maalumu, vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hutumiwa udongo na tayari zimemea zilikaribia kufunwa ili ziweze kutumika kwa matumizi ya familia

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye vyombo na mashine, mabomba yasiyotumia udongo. Tayari mboga za majani zimemea zimechanua vizuri kuelekea wakati wa kukomaa, kuvunwa na kuingizwa mitaani kuuzwa.

Mkulima anayelima mboga za majani kwa ajili ya biashara amezipanda nyingi kwenye shamba kubwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, zikiendelea kustawi ili baadae aweze kuzivuna na kuziingiza sokoni.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho kinatumia maji peke yake bila udongo. Tayari mimea tofauti imepandwa ndani yake, ikiwa ni pamoja na mboga za majani zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kuendelea kustawi na baadaye kukomaa kwa matumizi hasa ya nyumbani.

Migomba mingi ambayo huzaa zao la biashara, aina ya ndizi imepandwa kwenye shamba kubwa. Huku ikiwa kwenye majira ya kuchanua maua, kabla ya kuanza kutoa mazao.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, huku ardhini yakiwa yamesalia magugu mengi yanayotokana na kilimo kilichopita, yatakayoyasonga yasiweze kuzaa vyakutosha, hivyo mkulima kupata hasara wakati wa mavuno.

Kuku wa kisasa wakiwa wamejaa ndani ya banda kubwa ambalo wanatumia kuwalisha chakula chenye virutubisho mbalimbali, ili waweze kukua na kupata uzito na ukubwa unaotakiwa na hatimaye kupelekwa viwandani.

Wanaume wakulima wa pembezoni mwa mji, baada ya kuzivuna kahawa toka shambani, wanaendelea kuzichambua vizuri ili kuzipata zile zilizo bora ambao mteja wa jumla huzifata huku wanapozihifadhi.

Kuku wa nyama wakiwa ndani ya banda lao wanaendelea kula chakula kilichochanganywa na virutubisho tofautitofauti, kuwasaidia kukua kwa haraka na kufika uzito unaohitajika kwenye masoko makubwa, hasa kwa wale wanaopelekwa viwandani.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya Nanasi, ambalo mbali kuchongwa na kuliwa majumbani, pia huingizwa kiwandani na kuchakatwa badae kupatikana juice nzuri na salama kwa ajili ya afya za kila siku.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa ambazo ziko kwenye hatua za kati, zikielekea mwishoni kukomaa kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzia wateja mbalimbali wakiwemo wale wanaopenda kuzitembeza mtaani.

Moja ya zao la biashara aina ya nyanya, zimemea na kustawi vizuri, na baadhi zimeanza kuiva, ambazo wanunuaji huzitumia kwa matumizi mbalimbali, kama vile ya kupikia au kachumbari.

Wanawake wachapakazi kwa bidii na wanaojituma wapo kwenye shamba lililopandwa maharage wakiendelea kuyapalilia, ili yaweze kustawi vizuri na kutoa mazao mengi ya biashara.

Mboga za majani aina ya spinachi, zilizo na utajiri wa virutubisho vingi na madini ya kutosha, zimelimwa kwenye shamba ambalo linatumia umwagiliaji wa mfumo wa kisasa wa kutumia mabomba yanayowekwa ardhini.

Mboga zimepandwa kwenye bustani ndogo ya nyumbani, zikiendelea kustawi na baadaye kukomaa ili majani yake yatumike kama chakula cha familia, huku yale maboga mbegu zake hutumika kwa ajili ya kusagia lishe ya watoto.

Mabomba yanayotumika kwenye umwagiliaji wa kisasa yamewekwa shambani, ili mkulima anapokuja kupiga matuta na kusia mbegu zake ziweze kupata unyevu unaohitajika na kumea vizuri.

Zao la biashara aina ya maharage yamepandwa juu ya matuta yaliyopigwa mistari mitatumitatu iliyonyooka, huku mabomba yanayotumika kwenye umwagiliaji wa kisasa yakiwa yamewekwa tayari kuhakikisha yanakua na kustawi vizuri.

Shamba lililolimwa tayari, mabomba ya umwagiliaji wa mfumo wa kisasa yakiwekwa kwenye ardhi, ili baadaye mkulima anavyokuja kupiga matuta na kusia mbegu, zipate unyevunyevu wa kutosha na kuweza kuota na kuwa miche yenye ubora.

Umwagiliaji kwa mfumo wa kisasa unaotumia mabomba yaliyolazwa ardhini, ukiendelea kwenye shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta tayari, ili zipandwe mbegu ambazo baadae zitatoa miche ya kwenda kwenye mashamba mengine.

Mwanaume mtaalamu wa mfumo mpya wa umwagiliaji akiendelea kuyaweka mabomba kwenye ardhi ili kuhakikisha mkulima anapata maji ya kutosha na kwa wakati, hatimaye kuweza kuvuna mavuno mengi.

Shamba lililolimwa kwa kutumia mashine ya trekta tayari matuta yamepigwa yalliyo nyooshwa vizuri huku maji yakiwa tayari yameingia kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kuhakikisha mbegu zilizopo ardhini zinapata unyevunyevu wa kutosha na kuota.

Shamba kubwa linalotumika hasa kwa kilimo cha biashara, limelimwa na kupigwa matuta huku mabomba yanayotumika kwenye umwagiliaji wa kisasa yakiwa tayari yamewekwa, na kuachilia maji yake kuhakikisha mbegu zilizopandwa zinapata unyevunyevu wa kutosha na baadaye kuota.

Ardhi iliyo tambarare, ambayo imejaa uoto wa asili kama vile majani mengi yanayotambaa, maua ya kondeni, miti midogomidogo, ikiwa kuna mlima umekaa na kusimama katikati, kufanya mandhari ivutie zaidi.

Ndani ya mbuga ya wanyama wakiwemo swala, pundamilia wakiendelea na malisho yao ya kila siku, huku mazingira yakiwa yamepambwa na kijani kibichi kufanya yavutie zaidi.

Ardhi iliyo tambarale ambayo imejaa uoto wa asili tofauti tofauti yakiwemo maua mengi ya kombeni, majani, miti mifupi mifupi pamoja na mawe huku kwa mbele ikiwa imesimama milima mirefu.

Bwawa linalotumika kufugia samaki huku limezingirwa na vitu mbalimbali kama vile, maua mengi, majani yanayo tambaa na miti vyote vikiwa na kijani hufanaya mazingira yenye mandhali nzuri na inayovutia.

Mto wenye maji taka yanayotiririka umepita katikati ya msitu mdogo wenye majani machache na miti mifupi, hufanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayovutia.

Barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu na magari pia, imepita katikati ya msitu ambao unamiti michahe huku majani yamekauka kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu.

Ardhi iliyo tambarare. Katikati umepita mto mdogo wenye maji yanayotiririka, huku ukizingirwa na majani tofautitofauti, maua ya kondeni pamoja na miti mifupi.

Muonekano wa bonde ambalo katikati limejaa maji huku likizingirwa na mimea tofautitofauti ikiwa ni pamoja na maua, majani na miti midogomidogo.

Barabara ya vumbi inayoelekea maeneo yenye mteremko mkali, ikiwa imezingirwa na uoto wa asili tofautitofauti kama vile mimea ya majani, maua, miti michache ambayo imekosa mvua kwa muda mrefu, hivyo haina kijani kibichi kinachovutia.

Ardhi iliyo tambarale iliyopambwa kwa uoto wa asili tofauti tofauti kama vile: majani yenye kijani kibichi huku miti midogo midogo ikiwa imemea na kufanya mazingira yawe na mandhari nzuri inayovutia.

Wanaume waliovalia mavazi maalumu pamoja na kofia ngumu, zinazowasaidia kujikinga na madhara mbalimbali hasa yanayotokana na kung'atwa na nyuki, wakati wakiendelea na shughuli zao za kila siku za kurina asali.

Wanaume wakiwa kazini wanaendelea na shughuli ya kurina asali. Ambayo baadaye huchujwa vizuri na kupatikana ile inayouzwa kwa walaji wa nyumbani, hata wale wanaoitumia kama dawa.

Maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao nzuri kikawaida yanatumika kwenye shughuli ya kuhifadhia nyuki mpaka wanapozaliana na kuja kulina asali, tayari yameegeshwa kwenye miti ili kuwavutia waweze kuingia ndani.

Warinaji wa asali wakiendelea na kazi yao, huku wakiwa wamevalia mavazi na vifaa maalumu vinavyowasaidia kujikinga na madhara mbalimbali yanayoweza kuwapata kwa kung'atwa na nyuki.

Ndege wa kufugwa aina ya kanga baada ya kukaa siku zake ishirini na nne ndani, na sasa ametotoa vifaranga ametoka na kuwapeleka maeneo mbalimbali ili waweze kula majani yatayowapatia virutubisho wakuwe haraka nakufika hatua waweze kutaga na kuyatamia mayai .

Bata walioko nje ya banda lao wakiendelea kuogelea na kujisafisha kwenye bwawa dogo ambalo pia mfugaji amekuwa akilitumia kwa ufugaji wa samaki

Mwanaume anayefuga kuku na bata amewafungulia toka kwenye banda lao ili waweze kupata hewa ya nje na kuendelea kula majani yanayowasaidia kupata virutubisho tofautitofauti.

Ndani ya banda wanako fugwa kuku wengi wa kienyeji, wametembelewa na wataalamu wa ufugaji, ili kuwapatia chanjo mbalimbali pamoja na madini yanayowasaidia kukua na kupata muonekano mkubwa unaohitajika sokoni.

Ndani ya banda kubwa wanakufugiwa kuku wa kienyeji, wakiendelea kula chakula kilichochanganywa na dawa mbalimbali; zinazowasaidia kuwakinga na kuwaponya na magonjwa mbalimbali hasa yale yanaoweza kuwafanya waambukizane.

Kuku wa kisasa baada ya kufugwa nyumbani na kuwa wakubwa, sasa wamewekwa kwenye vifaa maalumu kando ya barabara kwa ajili ya kila anayepita aweze kununua kwa bei maalumu ambayo imepangwa tayari.

Kuku wa kienyeji wakiwa wamefunguliwa na kutoka ndani ya banda lao, wamekaa kwenye bustani wakiendelea kula majani; yanayowasaidia kupata virutubisho mbalimbali, ili kujikinga na magonjwa na kupata afya bora.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, zimewekwa ndani ya kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, tayari kwa wateja kuja kununua hasa wale wanaopanda kwenye bustani ndogondogo za nyumbani.

Vitalu vingi vikiwa vimepandwa mbegu tayari za mimea tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na miti maua mboga za majani ili baadaye ziweze kukua na miche kuuziwa kwa wote wanaohitaji.

Mboga za majani aina ya figiri baada ya mbegu zake kusiwa na sasa zimeota kwenye hatua yake ya mwanzoni kabisa yenye majani mawili, mkulima akiendelea kupalilia, kumwagilia hatimaye avune mazao mengi ya biashara.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye maandishi yanayoelezea ndani zipo mbegu za maboga, ambazo hupandwa na baadaye kupatikana mboga za majani na matunda yenyewe, kwa ajili ya matumizi mbalimbali hasa ya nyumbani.

Mbegu za mimea mbalimbali, zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na maua ya kondeni, mazuri yanayovutia kwa ajili ya wateja hasa wakina mama wanaokwenda kupanda nyumbani kwao.

Kifungashio cha plastiki ambacho ndani zipo mbegu za papai, tayari kwa wakulima kununua kwenda kusiha na baadaye kupata miti mingi ambayo huzaa mazao mengi ya biashara.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali kama; vile mbegu za mimea tofauti tofauti madawa ya kuulia wadudu kwenye mboga za majani, huku muuzaji amesimama akitabasamu wakati anawasubiria wateja wake ambao ni wale wenye bustani ndogondogo au wafanyabiashara wakubwa wa kilimo.

Mbegu za mimea tofautitofauti, ambazo hutumiwa na wakulima wadogo wadogo na wale wa biashara; zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na za pilipili hoho, karoti, matango na matikiti maji.

Mbegu za mimea tofautitofati zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na maua mazuri yenye rangi na muonekeno unaovutia, kwa ajili ya wapanda bustani kuja kununua na kwenda kuzisia.

Mkulima wa vitalu amepanda mbegu za mimea tofauti tofauti, ambayo mingine ndo inaota na nyingine tayari miche imekua mikubwa, ikikaribia wakati wa kuuzwa kwa wakulima mbalimbali.

Kifungashio chenye mbegu za nyanya ndani yake, huku maandishi yakielezea namna bora ya kusia kupata miche, na hatimaye kuhamishia kwenye mashamba makubwa, bila kusahau utumiaji wa mbolea ya kutosha, ili ziweze kustawi vizuri.

Shamba kubwa limepandwa mimea tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na mahindi, maharage, juu ya matuta yenye mistari mirefu iliyonyooka, ili kuhakikisha yanapata nafasi ya kutosha, na kuzaa kwa wingi.

Nafaka jamii ya kunde zinauzwa, ikiwa ni pamoja na: maharage ya kijivu, yale mekundu, njugu mawe; ambazo wateja hupimiwa kwa kutumia sado iliyowekwa juu yake. Ambao wengine huenda kuchambua na kupata yaliyo bora kwa ajili ya mbegu.

Mbegu za mboga aina ya spinachi zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, zikiwa zimewekwa ndani ya kifungashio cha plastiki tayari kwa wateja kununua kama vile wenye bustani ndogondogo za nyumbani, na hata wanaofanya kilimo cha biashara

Mbegu za matikitimaji zinauzwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo, zimewekwa kwenye kifungashio cha plastiki tayari kwa wateja wanaopeleka kwenye mashamba ya biashara na hata bustani za nyumbani.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, huku mabomba ya umwagiliaji wa mfumo wa kisasa yakiwa chini tayari, kuendelea kuyamwagilia yaweze kustawi na baadaye kuchanua maua ili kuweza kutoa mavuno ya kutosha.

Mkulima amesia mbegu za aina tofautitofauti katika vitalu vyake, na tayari zimeota na kumea zikikaribia wakati ambao miche yake itakua tayari kwa ajili ya wakulima kununua na kwenda kupanda juu ya mashamba yao makubwa.

Nafaka mbalimbali zinauzwa, ambazo mara nyingi wakulima huzitumia kwa ajili ya kuchambua na kupata mbegu kama vile; maharage ya soya ya njano, njugu mawe, ulezi, mahindi lishe na yale ya ugali.

Mtaalamu wa kilimo akiwa ameshika kifungashio chenye mbegu ndani yake, wakati akiwaelekeza na kuonyesha wakulima namna bora ya kusia kitalu ili kupata miche iliyo bora.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimewekwa kwenye kifungashio cha plastiki, kwajili ya wanunuzi hasa ya wale wanao enda kupanda kwenye bustani ndogondogo ili kujipatia chakula cha nyumbani.

Mbwa anayefugwa nyumbani mwenye rangi yake ya udongo, amesimamishwa katikati ya madaktari wawili; wakimchunguza kwa makini ili waweze kujua tatizo lake na baadaye kumpatia matibabu.

Mbwa wanaofugwa nyumbani kwa idadi wapo saba, wakiwa wamefunguliwa na kukaa eneo lenye nyasi. Huku wanne wenye rangi ya udongo, watatu weusi, na baadhi wameangalia juu; huku wameachana midomo yao.

Mwanaume mfugaji wa mbwa amemshika shingoni huku ameachama kinywa chake wakitazamana ili kuweza kugundua changamoto yoyote ambayo ameipata wakati wa usiku akiendelea kulinda.